Hizi ni ndizi zinazoonekana kuwa rangi ya kijani kibichi, ziko kwenye mti bado kwa sababu majani yanaonekana yamezunguka. Hazijaiva na bado ni chache.

Hapa kuna bakuli la kuonyesha ndani la glesi lina mwonekano wa maziwa yaliyoganda meupe ndani hapo background yake ni nyeusi kuonyesha kuwa ni usiku.

Huyu ni mama, anaonekana kufanya kilimo cha kupanda ndizi, nyuma yake amezungukwa na mimea ya migomba inayomeesha hizo.

Hii ni miti ya mahindi inayo onekana kuwa majani yake yameliwa na nzige kwa kuwa yana madoadoa na si ya rangi ya kijani. Yamepandwa mengi kwenye shamba,

Hawa ni ng'ombe waliokuwa malishoni wako nje wakila nyasi kutokana na gurudumu linaloonekana kuchongwa kufanywa kifaa cha kula kilicho wekewa nyasi.

Hili ni hindi linaloonekana kuharibika ama kuoza . Mmea huu umezungukwa na mimea nyingine ya mahindi ya rangi ya kijani.

Huyu ni mtu anayekamua ngombe, amevalia chepeo cha rangi nyekundu na nguo ya rangi nyeusi, anakamua maziwa ngombe anayaeka kwenye jagi.

Hapa ni sokoni kuna mnunuaji wa ndizi amelishiklilia mkunga wa ndizi ni za rangi ya kijani anaonekana kuzieka ndani ya gari jeupe mbele yake kuna mikungu mingi ya ndizi.

Huu ni mkungu wa ndizi ulioshikiliwa na mkono zinaonekana kuwa zimeiva kwa rangi yake ya manjano iliyokolea, zimesimamishwa kwenye simiti.

Hizi ni ndizi zinaonekana kuwa kwenye mgomba, rangi yake ya kijani zinaashiria kuwa bado hazijaiva ingali ni mbichi.

Hili ni shamba la ndizi kuna migomba iliyojaa mikungu ya ndizi zinazooneaka kuwa nyingi sana. Katikati kuna mtu aliyevaa shati ya mikono mirefu ya rangi ya nyekundu na kofia nyekundu. Anatazama miti hio.

Hapa kuna ng'ombe kadhaa waliosimama, wamo chini ya mti na chini ya kivuli cha makuti. Kando yao kuna mtu amesimama aliyevalia shati ya rangi ya samawati, kuna nyasi zinazoonekana kukauka kando ya mtu huyo.

Huyu ni mtu aliyevaa shati ya kijani, anaonekana kushika ndizi moja iliyotolewa magambani, iliyo rangi nyeupe, ilhali gamba liko mkononi mwingine. Kando yake kuna ndizi za kijani kibichi zilizolazwa mezani.

Hizi ni ndizi zimeekwa juu ya mbao nyeupe za manjano zilizoiva zimepasuka katikati kuonyesha kuwa uivaji wake ni wa hali ya juu.

Hapa kuna mtu anaonekana kufanya uchunguzi, yumo ndani ya shamba la migomba mingi iliyopandwa kwa mistari, migomba yenyewe ni midogo haijaanza kutoa ndizi.

Hapa kuna ng'ombe wengi waliosimama wa rangi nyeupe. Mwanamke anaonekana akishikililia bomba, akimwosha ng'ombe mmoja vizuri, huku wengine wakingoja zamu yao.

Hiki ni kikapu cha rangi ya kahawia. Ndani yake, mna chakula kinachoukaa kama Ugali cha rangi nyeupe. Kando yao, kuna masufuria na imewekwa juu ya gesi.

Hili ni soko la ndizi, kuna ndizi mingi zilizopangwa kwa mikungu. Wamama wanaonekana kuzikagua ndizi hizo. Mmoja amesimama na wengine kukaa kwa umbali.

Hapa kuna majani marefu ya rangi ya kijani kibichi kilichokolea yaliyo toboka . Kuna mtu anaonekana kushikililika majani yaliyo mazuri ilhali kuonyesha mengine yaliyo pachuka pachuka kwa kuliwa na wadudu.

Hapa kuna ngombe mmoja aliyefungiwa ndani ya zizi anaonekana kunywa maji ama kula nyasi kwenye hori lililotengenezwa na simiti amefungiwa kutumia miti na pamoja na kivuli cha mabati anaonekana kuwa shambani.

Huyu ni ng'ombe anayekamuliwa maziwa. Kuna mashini spesheli ya rangi nyeupe pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yanayotumika kuvuta maziwa hayo kwa ng'ombe anayeonekana kunywa maji.

Hapa kuna miti mingi ya migomba. Imepangwa kwa mistari, na haijaanza kutoa ndizi bado. Majani yake ni ya rangi kibichi kabisa.

Kuna mabuni matano yanaonekana, manne yamefungwa kwenye pikipiki na moja liko chini, kuna mtu amevalia koti la rangi ya manjano na mlango mkubwa mweusi unaonekana.

Hapa kuna ndizi nyingi zilizomo kwenye mti bado hazijavunwa. Rangi yake ni za kijani kibichi kuashiria kuwa hazijaiva. Miti mingine kando bado haijatoa mazao.

Kuna miti ya migomba ingine yenye matawi yaya kijani kibichi ilhali majani mengine yanaonekana kukauka na kuwa rangi ya kahawia kando kuna miti mengine ya aina tofauti mirefu.

Huyu ni daktari amevalia koti jeupe glafu za rangi ya samawati pamoja na barakoa ,ameshikililia kichupa na kiingiza kiu kinachoonekana kama sindano mbele yake kuna dawadi lililopangwa na bidhaa tofauti.

Kuna watu kadhaa wamesimama. Mmoja ameshikililia, inaonekana kuwa jembe pamoja na mgomba. Kando yake, kuna migomba midogo iliyopandwa. Wamezungukwa na miti kuashiria kuwa, wako kijijini.

Hapa kuna watu wawili moja akiwa amevaa helmet anaonekana kuandika chini mwingine ameshikililia mtungi wa kumwaga maziwa anaeka ndani ya vuli la rangi ya kijivu yaliyokuwa juu ya piki piki.

Hili ni shamba la miti ya migomba. Imepandwa kwa urefu na mistari iliyonyooka. Ni mingi sana na rangi yake ya kijani kibichi na ufupi wake kuonyesha kwamba bado ni midogo.

Hizi ni nyasi, zilizofungwa kimakundi nyingi. Zinaonekana kuwa mbichi bado kwa rangi ya kijani. Kando kwa ubali tutaona zingine zimeaza kuzeeka kidogo.

Hawa ni ng'ombe wawili waliolala chini. Wana rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Wote wamelala kuangalia kando. Mmoja ana kipuli kilichokuwa cha rangi ya manjano kwenye masikio.

Hapa kuna migomba mingi iliyopangwa inaonekana kuwa midogo bado haijaanza kuleta mazao, ni rangi ya majani yake kibichi kabisa.

Hapa kuna migomba mingi midogo iliyopandwa kwa mstari. Inaonekana kuwa, bado ni mchanga na kupandwa kwa ustadi, ili kuwezesha kumea vizuri na kutoa mazao.

Hapa kuna ngombe kadhaa wanaonekana kukamuliwa maziwa kutumia mashine spesheli, wamesimama huku mashine hiyo inakamua maziwa.

Hapa kuna ngombe wengi wanaoonekana kula nyasi, wamefungiwa kwenye nyumba ya mabati. Mbele yao kuna magunia mawili yanayoonekana kuwa na ngombe juu.

Hili ni shamba la ndizi mingi kunaonekana migomba mingi iliyopngwa kimistari na njia ya kupita kuangalia mimea hio.

Hapa kuna mti unaoonekana kuwa na majani ya kijani kibichi, kuna mkono uliovaa saa umeshikililia majani yaliyoliwa, yanaonekana kuwa na tundu kuonyesha kuliwa na wadudu.

Hapa kuna ndizi iliyoshambuliwa na kuonyesha kuwa haijaiva , iliyoshikililiwa mkono . Chini kuna ndizi zingine zenye bado zikona magamba yake za rangi ya kijani kuashiria hazijaiva.

Hii ni ndizi iliyoshambuliwa magamba, imeshikwa kwenye mkono nyuma yake tunaona magamba pamoja na ndizi hizi zingine, bado haijaiva kwa kuwa ni nyeupe na inaonekana kuwa ni mbichi.

Hawa ni mama kadhaa waliosimama. Wawili wameshikililia sinia iliyokua na vibakuli vidogo vya rangi ya kijani na samawati. Mmoja ameshikililia mwiko, anaponyesha kilichomo ndani ya vibakuli hivyo.

Hapa Kuna mtu ambaye amechuchumaa akikamua ng'ombe wa rangi ya kahawiya nyeupe. Pembeni yake moja imesimama hali ingine inaangalia chini. Anaweka maziwa hayo kwenye ndoo ya rangi ya samawati.

Hii ni ndizi iliyoshambuliwa magamba yake kuwa ya rangi ya kijani ndani ni nyeupe, mtu ameshikilia kwa mkono ndizi hizo, nyuma kunaonekana maganda na ndizi nyingine.

Hii ni mimea ya migomba, ipo mengi imepandwa mingine midogo na mingine mirefu, ndizi hizi bado hazijakomaa kutoa ndizi, zimepandwa kwenye nursery .

Hapa kuna watu wawili, waliovalia debe kichwani pamoja na barakoa kuongezea koti nyeupe. Wameshikilia buli kubwa wakimwaga maziwa na kuyachuja kwenye mashine iliyoko mbele yao.

Kuna ngombe wanne waliokuwa kwenye zizi mona lililojengwa kutumia chuma na miti, rangi yao nyeupe na nyeusi ilhali kando tunaona zizi lingine lenye ngombe wenye rangi tofauti chini ya kivuli cha mabati.

Hapa kuna muuzaji ndizi aliyezungukwa na ndizi nyingi zilizoiva za rangi ya manjano. Hizo ndizi ni fupifupi kama tunavyoona na anaashiria kupeana ndizi.

Hapa kuna wanawake kadhaa waliosimama ilhali wengine wameketi chini, wanaweka kinachoonekana kama maziwa kwenye mabuli yaliyotengenezwa kutumia mimea pamoja na chuma.

Hapa kuna watu watatu na ndizi za rangi ya kijani zilizolazwa kwenye matawi ya migomba, nyuma kuna migomba iliyosimama ambayo haina mikungu ya ndizi hizo.

Haya ni matiti ya ng'ombe yanayoonyeshwa kukamuliwa na mashini spesheli iliyoshikwa kwa mkono uliovaa glavu ng'ombe huyu anaonekana kuwa amemaliza.

Hapa kuna ng'ombe kadhaa waliosimama ilhali wengine wamelala chini . Wako chini ya kivuli kilichotengezwa na mabati kando yake kuna mahali pa kunywa maji iliyojengwa na simiti, ng'ombe wenyewe rangi zao ni nyeusi na mchanganyiko wa weupe.

Hii ni migomba iliyopandwa kwenye mistari shambani . Inaonekana kukomaa na kuwa na ndizi nyingi sana zilizokuwa kwenye kila mgomba ilhali mengine bado haijaleta mazao.

Hapa ni shambani. Kuna mtu mmoja anayeonekana kushughulikia nyasi zilizokauka. Kando kuna watu waliosimama wakiongeleshana.

Haya ni maziwa yako kwenye sufuria, yamechotwa kwenye kijiko yanaonekana kuwa yameharibika kwa kuwa yamekatika.

Hapa kuna wamama tofauti, mmoja ameshikililia sinia iliyowekwa juu ya sufuria kubwa. Ndani iko na supu inaonekana, pamoja na vibakuli vya rangi ya samawati na ile ya kijani.

Huyu ni mtu amevaa kofia ya chuma ya kuendesha pikipiki. Anaonekana kumimina maziwa kutoka kwa ndoo ya kijani hadi kwenye mabuli meupe makubwa yaliyomo ndani ya gari jekundu.

Hapa kuna ng'ombe wawili wa kike wamelala chini rangi yao ni Ile ya kahawia iliyokolea wamezungukwa na nyasi moja amefungwa kengele kwenye shingo yake na matiti yake ni makubwa.

Huyu ni mwanamke aliyekaa chini, anachambua ndizi na kuziweka kwenye huli lililotengenezwa na migomba ya majani. Nyuma yake amezungukwa na migomba mingi.

Hapa ni pahali pa kufugia ng'ombe au mifugo, ng'ombe wengi wamepangwa kwenye stoli zilizowekwa chuma na kufungiwa ndani humo, wanaonekana kula nyasi zilizomo chini, baadhi ya watu wamesimama wakikagua mifugo hiyo.

Hii ni mti ya ndizi inayoonekana ingine kudhoofika kihali kwa kuwa majani yake yamegeuka kuwa rangi ya manjano ilhali mengine kando yake ni rangi ya kijani kibichi. Imezungukwa na misitu na milima.

Hapa kuna ngombe waliowekwa kwenye zizi, anaonekana mtub aliyevalia kajeti na gumboots ameshikililia bomba kana kwamba anaosha ngombe hawa wa rangi ya mchanganyiko wa kahawia na nyeupe.

Huyu ni ng'ombe anayeonekana kuwa amekonda na ngozi yake kufura malenge lenge kuashiria kuwa ana ugonjwa fulani , amefungwa kamba shingoni pamoja na mti.

Hiki ni kiwanda cha kupakia maziwa, wapo wanawake wawili walio valia nepi kichwani nyeupe, pamoja na barakoa na magwanda meupe, mmoja anaonekana kumimina maziwa kwenye kichungi, ilhali mwingine anafunga, ndoo, watu kathaa wanaonekana nyuma wakiashi, wakiashiria.

Hapa kuna mikunguya ndizi, inayopangiliwa kwa urefu. Ziko bado ni za rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa hazijaiva. Mtu yuko kando, anaonekana kupakilia mkungu mmoja juu, kuonyesha kuwa anaziongeza.

Hiki ni kitalu cha mazao. Mwonekano wa mimea hii ni migomba ya kumeesha ndizi. Imo katika plastiki nyeusi. Majani yake yakiwa ya kijani.

Kuna ndizi nyingi zilizozunguka wanawake na wanaume kuashiria ni soko la ndizi ambamo ziko rangi ya kijani hazijaiva.